Mtabibu maalumu kwa ajili ya matatizo ya meno, akiwa anamhudumia mwanamke mmoja, mwenye changamoto ya jino bovu, huku akiwa ameshika vifaa maalumu na kuwa analing'oa jino mmoja kutoka kwa mgojwa huyo ili kuhakikisha uslama wa meno yake mengine.

Daktari wa meno aliyevalia mavazi ya kidaktari pamoja na barakoa, akiwa anatumia vifaa maalum kumhudumia mgonjwa huyo mwenye matatizo ya meno. Huku akiangalia kinywa chake kwa kutumia tochi ili kuona sehemu iliyoharibika na kuihudumia.

Eneo kubwa lenye hali ya ukame huku akiwa mwanaume mmoja akiwa anachota maji kwenye madumu kutoka kwenye tangi kubwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile: kuogea, kufulia, kunywa na kupikia.

Watu wengi wa jinsia tofautitofauti wakike na wakiume, ikionyesha mwanamke mmoja anaokolewa na mwanaume kutoka kwenye mafuriko ya maji hili kuhakikisha usalama wake kutoka kwenye kusombwa na mafuriko hayo.

Shamba kubwa lenye mandhari nzuri na majani ya rangi kijani, yaliyostawi vizuri pakiwa na upande mmoja ambao umelimwa na mkulima mmoja, ambae ni mwanamke akiwa anamwagilia mbegu kwa jili ya kupanda.

Eneo kubwa katika hospitali lililona magari mengi ya kubebea wagonjwa walio mahututi ambao wanahamishwa, kutoka kwenye hospitali moja kupelekwa kwenye hospitali nyingine ambayo ina matitabu ya juu zaidi, huku kukiwa na watu mbalimbali waliokaa kuzunguka eneo hilo.

Mtibabu wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa mwenye tatizo la meno huku akitumia vifaa maalumu kutoa jino ambalo limeoza ili kuweka meno yake safi na salama.

Mwanamke mtatibu aliyevalia mavazi ya kitatibu, huku akiwa ameshikilia vifaa maalumu vya dawa ambavyo anaviweka kwenye vifungashio maalumu, kwa ajili ya kwenda kutibia watu walio na magonjwa mbalimbali.

Mtabibu alievaa mavazi meupe wakiume akiwa ameshika kompyuta huku akitabasamu na yupo tayari kuwahudumia wagonjwa mbalimbali, akiwa amekaa kwenye sehemu ambayo imezungukwa na vitabu na meza safi ya kuvutia.

Muuguzi mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia koti la kidaktari jeupe, huku akiwa katika chumba chenye dawa mbalimbali za wagonjwa akiwa anakagua baadhi ya dawa kwa ajili ya matumizi na mauzo kwa ajili ya wagonjwa.

Wanawake wawili walionatabasamu wakiwa wamevalia mavazi kidaktari, mmoja wao akiwa ameshika dawa ili kuonesha ufanisi katika kazi yake.

Mwanaume mrefu aliyesimama huku amevaa koti jeupe la kitabibu, anayoashiria taaluma yake katika sekta ya tiba akijidhihirisha kuwa yeye ni mtabibu.

Mtoto mchanga kwenye hospitali katika chumba maalumu kwa ajili ya watoto akiwa anapima kilo, huku akiwa amening'inizwa kwenye kifaa maalumu cha kupimia kilo hizo, ili kuweza kujua maendeleo ya afya yake.

Wanawake wawili katika chumba maalumu cha watoto wadogo kwenye hospitali, mmoja akiwa amemshika mtoto mdogo, mwingine akimpatia zawadi mbalimbali ikiwemo: mashuka, vitambaa na vifaa vya matumizi ya mtoto mchanga.

Muuguzi aliyevalia mavazi ya bluu, aliyemshika mtoto katika kitengo cha magonjwa ya watoto, katika chumba chenye rangi ya kijani pamoja na nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye ni mtibabu katika chumba maalumu cha kutibia watoto wadogo huku akiwa anamuhudumia mtoto ambaye amehifadhiwa katika kifaa maalumu cha watoto ambao wamezaliwa mapema.

Mwanamke aliyebeba mtoto mchanga katika chumba maalumu cha watoto katika hospitali, akiwa ameketi huku akimtazama mtoto huyo kwa upendo na kwa furaha.

Dawa ya mitishamba iliyochambuliwa vizuri na kuwekwa kibao ambapo ipo tayari kwa matumizi ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama na pia kwa binadamu.

Vikombe viwili vya glasi vyenye dawa ya mitishamba yenye rangi ya kijani huku kukiwa na maji ambavyo vimeandaliwa tayari kwa matumizi na wagonjwa, ili kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu na pia wanyama.

Dawa za mitishamba za asili kwa ajili ya kinga ya magonjwa, zilizohifadhiwa katika makontena mazuri. Yaliyo katika hali ya usafi, ambazo ziko tayari kwa ajili ya matumizi.

Dawa ya asili aina ya kitunguu swaumu, ambayo imeandaliwa vizuri na iko tayari kwa matumizi. Ili kuweza kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo matatizo ya miguu, na pia matatizo ya moyo.

Dawa ya miti shamba kwaajili ya matibabu ya binadamu na pia wanyama iliyohifadhiwa katika chombo maalumu cha kisasa, ambayo ina majani ya kijani na mashina ya kahawia, ambayo ipo tayari kwaajili ya matumizi kwa matibabu ya wanyama na pia kwa binadamu.